Kijana mmoja ameketi kwenye kiti mbele ya kompyuta ndogo akifanya kazi au kusoma. Anaonekana amekonyeza kwenye skrini. Mezani pake kuna vifaa mbalimbali kama vile spika, vifaa vya kuchezea na vitu vingine vidogo. Nyuma yake kuna dirisha linalooonyesha mimea, labda bustani.

Watoto wawili wadogo labda mapacha au ndugu, wamelala kifudifudi kwenye kitanda karibu na kompyuta ndogo iliyo wazi. Mmoja wao amelala juu ya kitabu au karatasi huku mwingine akionekana akiwa amesinzia. Wanatumia kompyuta ndogo kabla ya kulala.

Mtoto mdogo ameketi kwenye dawati, akitazama skirini ya kompyuta kwa umakini mkubwa. Anaonekana akishiriki kikamilifu katika shughuli ya masomo. Kompyuta nyingine kadhaa zinaonekana nyuma, kuonyesha kua hii ni maabara ya kompyuta.

Mwanaume ameegemea kompyuta mpakato iliyo wazi, ikionyesha neno e-learning kwenye skrini. Anaonekana akiandika au kufanya kazi kwenye kompyuta hiyo. Mezani kuna kikombe cha kinywaji, kalamu, na mimea midogo.

Watu watatu wamekaa mezani wakionekana kushiriki katika mkutano. Mwanaume mmoja mwenye miwani na ndevu akiwa amevaa shati la rangi nyepesi anatabasamu huku akiangalia kando. Kompyuta mpakato iliyo na nembo ya Google imewekwa mbele na kuna karatasi na vitu vingine mezani.

Vielezo mbalimbali vya vifaa vya kazi na kujifunza vimepangwa. Kompyuta mpakato iliyowazi inaonyesha ikoni za mtandaoni ikiashiria mawasiliano. Kando yake kuna kikombe chekundu, simu ya mkononi, daftari, miwani na kalamu.

Kundi la watu wanne wazima wanashirikiana karibu na kompyuta mpakato. Wakionyesha mazingira ya ofisi au mkutano. Wote wanaonekana kushirikiana huku mmoja akionyesha kitu kwenye skrini na mwingine akiandika madokezo

Msichana mdogo amekaa mbele ya kompyuta mpakato. Amevaa vichwa vya sauti vya rangi ya pinki anaonekana akizungumza au kuwasiliana mtandaoni. Mikono yake imeinuka ikionyesha ishara au maelezo. Hii inaonyesha elimu ya kisasa.

Msichana ameketi mbele ya kompyuta mpakato, akishiriki katika mkutano wa video. Skrini yake inaonyesha picha za watu wengine, kuashiria darasa la mtandaoni au kikao cha kazi. Mezani kuna daftari na simu, huku mimea ikionekana nyuma yake.

Mwanamke ameketi kwenye dawati akitumia kompyuta. Nyuma yake kuna skrini kubwa yenye picha za watu wengine. Inaonekana kama anashiriki katika mkutano wa video au darasa la mtandaoni. Chumba kina ubao mweusi na vifaa vya ofisi.

Msichana amevaa kipaza sauti cha masikioni akiangalia kompyuta mpakato iliyo mezani, kwenye skrini kuna mwalimu akifundisha , msichana huyo ana kalamu mkononi akionekana kuandika kuashiria anajifunza kwa umbali.

Watu watatu wameketi wakifanya kazi kwenye kompyuta ndogo. Wanawake wawili na mwanaume mmoja wanaonekana wakicheka na kushirikiana. Mazingira yanaonekana kama ofisi au nafasi ya kazi ya pamoja.

Kijana ameketi akituma kompyuta ndogo na vifaa vya maskioni, anashikilia kalamu na anaonekana kutabasamu. Mazingira yana mimea na mapambo yakiashiria nyumbani, anajifunza au kufanya kazi kwa umakini mkubwa.

Mtoto ameketi kwenye dawati akitumia kompyuta ndogo kwa masomo ya mtandaoni. Kwenye skrini ya kompyuta kuna picha ya balbu ya mwanga na vitabu ikiashiria ilani. Dawati lina daftari ndogo za rangi, simu na kikombe chenye kalamu.

Mikono ya mtu inaonekana ikitumia kompyuta mpakato huku ishara za dijitali zikielekea juu ya kibodi. Ishara hizi zinawakilisha elimu, utafiti na mawasiliano zikionyesha dhana ya teknolojia ya kidijitali.

Watu wanne wanashirikiana kazini, mwanamke mmoja amevalia miwani wanaangalia komputa mpakato kwa makini. Kuna karatasi na vinywaji mezani. Mazingira ya ofisi yanaonekanawazi.

Mtu anatumia kompyuta mpakato kwa kujifunza. Skrini inayoonyesha Online Learning na kofia ya kuhitimu. Mikono iko kwenye kibodi ikionyesha umakini. Mandhari ya nyuma ni nyumba au ofisi. Hii inaashiria kusoma au kufanya kazi mtandaoni.

Mwanamke anatabasamu akiwa ameketi mezani akitumia kompyuta ndogo na kuandika kwenye daftari. Amevaa miwani na shati lenye milia. Mwanga wa asili unajitokeza kutoka dirishani nyuma yake. Huku jikoni likoinekana kwa mbali.

Mtoto mdogo anatabasamu akiwa ameketi kwenye sofa akitumia kompyuta ndogo. Amevaa kipaza sauti kikubwa cha kijani kibichi na nyeusi. Anazingatia skrini ya kompyuta akionyesha anaendelea na shughuli za kidijitali.

Mtu anachapa kwenye computer mpaka too. Kuna daftari wazi na kalamu karibu na mkono. Simu ya mkononi imewekwa juu ya kitabu kingine, kikombe cha kahawa kinaonekana upande wakushoto. Hii inaonyesha mazingira yakazi yakisasa.

Watu watatu wamekusanyika karibu na kompyuta ndogo wakionekana kushirikiana. Mwanaume mmoja ameinama akimwangalia mwanamke anayefanya kazi kwenye kompyuta, huku mwanamume mwingine akifuatilia kwa makini. Mazingira yanaonesha ofisi au nafasi ya kufanya kazi kwa pamoja.

Msichana mdogo ameketi mbele ya kompyuta, akibonyeza vitufe. Mtoto mwingine na mwanamke wanaonekana nyuma yake pia wakitumia kompyuta. Hali hii inaashiria darasa la kompyuta au watoto wakijifunza kutumia kompyuta.

Hii inaonyesha dhana ya elimu ya mtandaoni kwa njia ya kisasa. Kompyuta mpakato kubwa imewekwa katikati ikiwa na video ya mafunzo na maandishi yanayosomeka. Watu wadogo wametawanyika kuzunguka kompyuta wakifanya shughuli mbalimbali za kusoma. Kuna vitabu, simu ya mkononi, kikombe cha kahawa na kikuza picha kikionyesha vifaa vya kujifunzia.

Mwanamke ameketi kwenye dawati la mbao akifanya kazi kwenye kompyuta ndogo na kuandika kwenye kitabu. Amevaa shati na miwani na anatabasamu usoni mwake. Kando yake kuna kikombe cha buluu cha kahawa.

Kundi la vijana wanne wamesimama pamoja wakiangalia simu ya mkononi iliyoshikiliwa na mmoja wao. Mmoja ana kikombe cha kahawa na mwingine ana kitabu, wote wanaoekana kufurahia wanacho kiona.

Wasichana wawili wamevaa hijabu na wanatumia kompyuta kibao. Mmoja anaonyesha kitu kwenye skrini kwa kidole chake. Wanafunzi wengine wanaonekana wameketi nyuma darasani. Mazingira yanaonyesha shule rahisi yenye madawati ya mbao.

Kompyuta mpakato imefunguliwa ikionyesha maudhui ya masomo ikiwa katikati ya vitabu vya rangi mbalimbali vilivyopangwa kwa mpangilio. Kuna alama ya video upande mmoja na maandiko yenye picha upande mwingine. Mchoro huu unaonyesha dhana ya elimu mtandaoni ambapo wanafunzi hujifunza kwa kutumia teknolojia bila kuwepo darasani kimwili.

Mwanafunzi anatumia kompyuta mpakato kwa kujifunza. Mwalimu anaonekana kwenye skrini akifundisha. Kuna mmea mdogo kwenye meza karibu naye. Watu wengine wanaonekana wakifanya kazi ofisini. Hii inaonyesha elimu ya mtandaoni au kituo cha kazi.

Kompyuta ndogo, daftari na simu ya mkononi vimetandazwa kwenye meza nyeupe. Kwenye kioo cha simu kuna programu ya e-learning iliyo wazi. Kalamu nyeupe na vishikizo vya karatasi vimepangwa vizuri pembeni.

Mwanamke anaonekana kutoka nyuma akiangalia skrini ya kompyuta ndogo ,kwenye skrini ya kompyuta kuna mwanaume anayetabasamu na ameinua vidole gumba viwili juu akionyesha ishara ya sawa, kuna mmea wa kijani kibichi rundo la vitabu na vitu vingine vidogo.

Mikono inaonekana ikishika kalamu na keyboard cha komputa mpakato iko onyesha kazi. Mtu anatumia komputa mpakato na ana andika kwenye daftari kwa wakati mmoja. Kuna daftari lenye spirali na kalamu ya bluu mezani zikiwa karibu na Komputa.

Anaguza skrini ya kuguza inayoonyesha neno e-learning katikati. Hexagoni nyingine zinazowakilisha maneno kama internet ingine technology zinazunguka neno kuu. Kidole cha mkono kinaelekeza kwenye chagua la e-learning likionyesha umuhimu wake.

Michoo minne inaonyesha elimu ya mtandaoni. Paneli ya kwanza inaonyesha kujifunza masomo, ya pili inahusu kujifunza biashara, ya tatu inazingatia kujifunza kwa simu na ya nne inaonyesha habari ya mafunzo.

Kundi la watoto linafurahia matumizi ya vifaa vya uhalisia pepe. Mtoto mmoja akiwa na tabasamu kubwa anarekebisha kifaa chake kichwani. Watoto wengine pia wamevalia vifaa hivyo wakionyesha msisimuko wa teknolojia mpya.

Maktaba ya rununu imeonyeshwa ikiwa na rafu zilizojazwa vitabu mbalimbali. Watu kadhaa wanaonekana ndani wakisoma au wakichagua vitabu. Wanaonyesha shughuli ya kujifunza au kusoma.

Ukumbi mrefu wenye kuta za rangi ya dhahabu na nguzo nyeupe umejaa mwanga. Sakafu nyeupe iliona vigae inang'aa. Watu wachache wanaonekana wakitembea mbali katika ukumbi huo, wanaonekana kama vivuli.

Jengo kubwa lenye paa la vigae na kuta za mawe linaonekana likionyesha shule au kituo cha kulea watoto. Mbele yake kuna uwanja wa michezo wenye nyumba ndogo ya kijani na bembea mbili.

Chumba kina kitanda cha ghorofa chenye fremu ya chuma cheusi. Juu ya kitanda cha chini kuna godoro. Kando ya kitanda hicho kuna meza za mbao na kiti cheusi. Chumba kinaonekana kimetayarishwa kwa ajili ya kulala.

Chumba kinaonekana kua na samani chache za msingi, ikiwemo, kabati la mbao na meza yenye kiti. Godoro lenye shuka za rangi ya waridi, limewekwa sakafuni. Dirisha limefunikwa na pazia, na kuna singi ndogo kando ya dirisha.

Huu ni ukumbi mkubwa wa mihadhara, ukiwa hauna watu. Safu ndefu za viti vya mbao na meza, zimepangwa kwa utaratibu vikishuka chini, vikionyesha mpangilio wa kawaida wa chuo kikuu cha wanafunzi.

Hiki ni chumba chenye vitanda viwili kila kimoja kikiwa na chandarua cheupe. Vitanda vimetandikwa shuka nyeupe safi. Katikati ya vitanda kuna zulia dogo jeupe. Pazia za dirisha zinaonekana kuwa na ruaza. Chumba kinaonekana kuwa safi.

Ukumbi mkubwa uliojaa viti vingi vya rangi nyekundu vimepangiliwa kwa mistari, vikielekea kwenye jukwaa. Ngazi zimejengwa katikati ya viti vikielekea juu. Kuta za ukumbi zinaonekana kuwa na mbao na mapambo mengine. Hapa ni mahali pa mikutano au sinema.

Ukumbi wa mazoezi unaonekana ukiwa na vifaa mbali mbali vya kuinua uzito na mazoezi ya nguvu wanaume kadhaa wanaonekana wakifanya mazoezi yao wakipumzika kati ya seti. Sakafu ya zulia jekundu ina ongeza rangi kwenye eneo hilo.

Wanafunzi kadhaa wanakimbia kwenye uwanja wa michezo wakiruka juu ya vizuizi vidogo vya manjano. Kuna hema zilizowekwa pembeni ambapo watazamaji wamekusanyika. mandhari ya nyuma yanaonyesha miti na majengo kuashiria tukio la michezo au mashindano.

Uwanja mkubwa wa ndani umejaa wanafunzi walioketi chini wakimwangalia mwalimu aliyesimama katikati. Mwalimu huyo amevaa mavazi meupe na anaonekana akitoa maelekezo. Ukuta wa nyuma una vifaa vya mazoezi na madirisha makubwa kuashiria ni ukumbi wa michezo au mazoezi.

Darasa tupu lina viti vingi vya mbao na meza, vilivyo pangwa kwa safu. Ubao mweupe umewekwa ukutani mbele na taa zinaninginia kutoka dari inaonekana ni chumba cha masomo kisicho tumika.

Sebule pana ina sakafu ya mbao inayong'aa. Kuna sofa kubwa, meza ya kahawa na zulia laini. Dirisha kubwa linaruhusu mwangaza mwingi kuingia. Kuna kona ya kulia chakula yenye meza na viti.

Darasa tupu lenye viti na meza za mbao limepangwa. Ubao mweusi umeninginia upande mmoja wa ukuta. Madirisha mengi yenye nondo yameruhusu mwanga kuingia. Kuta za chumba zimepakwa rangi ya manjano ilio fifia.

Kundi la wanariadha linakimbia kwenye uwanja wenye nyasi kijani kibichi. Wanariadha watano wanaonekana wakikimbia kwa kasi na wengine wawili wakiwa wameinama kama wanajiandaa kuanza. Nyuma ya uwanja kuna majengo na miti iliyopangwa ikionyesha mazingira ya shule.

Uwanja wa mpira wa kikapu unaonekana wazi, wanafunzi kadhaa wanacheza au wamekusanyika uwanjani. Kuna majengo marefu na miti mingi nyuma ya uwanja, nyasi za kijani kibichi zimezunguka uwanja. Hii inaonekana kuwa uwanja wa shule wenye shuguli.

Majengo ya maktaba yanaonekana yakiwa na milango miwili wazi. Bango lenye neno Library limening'inia juu ya mlango. Ndani kuna kaunta na maeneo ya kusomea. Mbao zenye majina zimebandikwa kando ya milango.

Huo ni uwanja mkubwa wa ndani wenye viti vingi vya watazamaji, vilinyopangwa kwa safu na kuwa na rangi tofauti. Watu wa chache wasambaa uwanjani wa kiashiria shughuli zinazoendelea. Nafasi hiyo imetayarishwa kwa ajili ya michezo au matukio mbalimbali.

Pango la chumba linaonekana likiwa tupu. Sakafu imetengenezwa kwa mbao zinazongaa. Dirisha kubwa lenye vioo limewekwa ukutani. Nje ya dirisha kuna ujenzi mwingine unaonekana.

Mito miwili yenye mistari imelala kwenye kitanda cheupe. Kitanda kina kichwa cha kitanda cha mbao. Mwanga mkali unatoka upande wa kushoto, mazingira yanaonekana kama chumba cha kulala kilicho nadhifu.

Ukumbi wa mikutano au sinema una viti zingi vya bluu vilivyo pangwa kwa safu. Kila kiti kina muundo mzuri na kimeelekea mbele. Ukuta unamapambo ya mbao na kuna madirisha mawili yanayoruhusu mwanga kuingia. Dari inataa za mraba zilizopangwa vizuri.

Kundi la wanafunzi wa tiba wamevaa barakoa na makoti meupe. Wamesimama kuzunguka mgonjwa wa bandia aliyelazwa kitandaniMmoja wao anashika sindano akionyesha utaarifu wa mazoezi. Mazingira yanaonekana kama chumba cha mafunzo ya kimatibabu.

Watu wengi wamekaa kwenye viti vyekundu ndani ya ukumbi mkubwa wanaonekana wamekusanyika kwa ajili ya hafla huku jukwaa likionekana upande wa kulia. Dari ya ukumbi ina miundo mbalimbali na taa zilizopangwa kwa ustadi.

Chumba cha kulala kimepangwa vizuri. Kitanda kikubwa chenye shuka nyeupe na utepe mwekundu kimetandikwa katikati ikiwa na taa za mezani katika pande zake. Ukutani kuna michoro mitatu ya kupendeza na taa za ukutani. Dirisha kubwa limefunikwa na pazia zito. Maua yamepangwa kwenye chombo cha kioo juu ya meza nyingine. Mlangoni choo inaonekana kwa mbali.

Wachezaji wa raga wanashindana vikali uwanjani wakiwa wamevalia jezi za kijani na blue . Mmoja wa wachezaji wa timu ya kijani anashikiliwa na wapinzani wawili. Uwanja wa nyasi unaonekana wazi. Mazingira ya nje yanaonyesha miti na vilima mbali.

Chumba kirefu chenye mwanga mkali kutoka kwenye taa za gari kinaonekana. Safu za madawati marefu yaliyo na komputa na viti vyeusi vimepangwa pande zote mbili za njia kuu. Kuta za nyuma zimepakwa rangi ya bluu na green chumba kinaonekana kama mahabara ya komputa.

Hii ni maabara safi yenye vifaa vingi. Meza ndefu za kazi zimepangwa vizuri. Sinki na mabomba ya maji yanaonekana wazi. Kabati za kioo zimejazwa na vyombo. Mazingira yanafaa kuwa ya masomo ya kisayansi.

Chumba cha kulala kina vitanda viwili vikiwa vimepangwa pande tofauti. Kila kitanda kina godoro lililopambwa na mto. Meza mbili za kusomea zikiwa na viti zimepangwa kati kati ikiwa tayari kwa matumizi.

Chumba kina vitanda vingi vya ghorofa. Mito na shuka za rangi tofauti zimepangwa kwenye vitanda. Chumba kina madirisha na milango inayoelekea nje. Mazingira yanaonekana kama bweni au makazi ya pamoja.

Watu kadhaa wamekusanyika ndani ya chumba chenye maktaba. Baadhi wamekaa kwenye viti na meza katikati wakijadiliana au kufanya kazi huku wengine wameketi kwenye viti vya kupumzikia pembeni. Rafu zilizojazwa vitabu zimepangwa ukutani. Madirisha kadhaa yanayoonekana yakiruhusu mwanga kuingia ndani.

Mwanamume akiwa amevalia kofia na nguo za rangi nyepesi. Amesimama juu ya mwamba mkubwa. Ananyoosha mikono yake juu akionyesha ishara ya ushindi au furaha. Anga lina mawingu meupe na bluu.

Kundi kubwa la wanafunzi wengi wao wakiwa wamevalia sare za buluu na fulana nyeusi wamesimama mbele ya basi kubwa lililoandikwa thika road christian school baadhi yao wamebeba mikoba wanaonekana wakiwa tayari kwa safari.

Kundi la wanafunzi wamekusanyika nje kwenye nyasi. Wamevalia sare za shule: mashati meupe na suruali au sketi nyeusi. Baadhi wamekaa chini, wengine wamesimama. Kuna miti mikubwa yenye kivuli nyuma yao. Hii inaonyesha wanafunzi wakishirikiana nje ya darasa.

Kundi kubwa la wanafunzi wakiwa wamevalia sare pamoja na walimu wao wamekusanyika nje wakishirika katika upandaji miti. KIla mmoja wao ana mche wa mti mkononi wakiwa tayari kupanda. Nyuma yao kuna jengo kubwa na anga linaonekana wazi.

Mtoto mchanga akiwa kwenye kiti cha magurudumu anacheza kwa furaha na kichezeo chenye rangi nyingi chenye nyaya na shanga. Anatabasamu sana na anaangalia upande wa mtazamaji akionyesha mwingiliano wa kufurahisha. Mtu mwingine anaonekana kumsaidia.

Mwanamke na kijana wamekaa karibu na kompyuta mpakato wakionekana kushirikiana katika jambo fulani. Mwanamke ana nywele ndefu za rangi ya kahawia na anaangalia skrini. Kijana mwenye nywele fupi anaonekana akizingatia kwa umakini.

Mwanamke mchanga ameketi kwenye dawati akivaa vipokeasauti vya blue na kuangalia kompyuta kibao. Anaonekana akizingatia kazi kwenye kifaa hicho. Nyuma yake kuna rafu za vitabu na vifaa vya ofisi.

Mwanamke na msichana wanashirikiana kwa furaha wakitumia lugha ya ishara. Wote wawili wanatabasamu na kuonekana kufurahia mwingiliano huo. Msichana anaonekana kujifunza au kuiga ishara za mwanamke.

Watoto wanne wenye furaha wakiwa wamevalia fulana nyeupe zilizopakwa rangi. Wamesimama wakiwa wameangalia kamera. Mikono yao imejaa rangi mbalimbali na wanaonekana wakishangilia na kucheza. Ukuta wa nyuma una rangi ya kijivu ukiongeza umakini kwa watoto hawa.

Mtoto anayeonekana akiwa na furaha, amevalia kanzu ya rangi ya kijani na miwani ya waridi. Anashikilia brashi ya kuchorea na anatabasamu kuelekea mtazamaji. Rangi na karatasi zinaonekana karibu naye.

Mwanamke na mtoto mdogo wameketi pamoja wakishirikiana na kompyuta kibao ya buluu. Mtoto anaonekana kuwa na miwani na anatazama skrini kwa umakini huku mwanamke akimtazama mtoto na kifaa labda akimfunza au akimsaidia.

Mwanafunzi mwanaume ameketi kwenye kiti akionekana kutafakari au kusikiliza kwa makini. Ana daftari wazi mbele yake. Nyuma yake kuna rafu za vitabu zikionyesha mazingira ya maktaba.

Mwanamke akiwa amevalia nguo nyeupe na nyeusi amekaa mbele ya kompyuta akionekana aki chapa kwenye kibodi na kutumia kipanya. Anaonekana kuwa makini na anafanya kazi ya ofisini. Nyuma yake kuna mimea midogo.

Kundi la watu wanne wamekaa wakionekana kushiriki katika mazungumzo. Mwanamke mmoja anaonyesha ishara mkononi wengine wanamwagalia wakishiriki naye. Kuna rafu nyuma yao.

Mwanamke anatabasamu huku akitumia ishara za mikono mbele ya kompyuta mpakato, amevaa shati la kahawia na miwani. Kompyuta mpakato nyeupe imewekwa mezani ikitumika kwa mawasiliano ya mtandaoni. Kuna madirisha makubwa nyuma yake yanayoruhusu mwanga kuingia.

Watu wanne wameketi kwenye meza yenye vifaa vya sanaa na ufundi. Kwenye dawati kuna chupa za wino, Colombo vyekundu na sahani yenye shamba na vifaa vingine vidogo. Nyuma kuna ubao wa matangazo wenye mapambo ya maua.

Mikono miwili inaonekana juu ya alama za breli. Alama za breli zimetawanyika kwenye mandhari, rangi ya mikono ni buluu iliyokolea. Alama zinaonekana kama nukta zilizoinuka. Hii inaashiria usomaji wa kutumia breli.

Watu wanne wameketi kwenye meza wakishirikiana na kujadiliana. Mwanamke mmoja anaelezea jambo kwa ishara za mikono huku wengine wakiskiliza kwa makini. Kompyuta ndogo na vitabu vipo mezani. Nyuma yao kuna viti vingi vilivyopangwa.

Mwalimu mwanamke anazungumza na mwanafunzi wa kiume aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu wakiwa wanakabiliana. Mwalimu anaonekana akimsaidia mwanafunzi huyo kujifunza, huku mwanafunzi akiangalia kwa makini. Dawati lenye kitabu wazi na penseli zinaonekana mbele yao.

Mwanamke mzima na mtoto mdogo wako karibu, wote wawili wakitabasamu na kucheka, mtoto amemkumbatia mwanamke na macho yake yana meta kwa furaha anapomwangalia mwanamke huyo.

Mwanamke na mtoto wamekaa wakizungumza. Mwanamke amevalia miwani na anatabasamu. Mtoto anaongea na ishara za mikono akielezea jambo. Wote wamekaa kwenye kiti vinavyoashiria mazungumzo. Hii inaweza kuwa kikao cha ushauri au mazungumzo.

Mwanamke na msichana wanashirikiana mezani. Mwanamke anaonekana akifundisha au kueleza kwa ishara za mikono. Msichana mdogo anarudia ishara hizo kwa makini. Kitabu kimefunguliwa mbele yao kikionyesha picha. Hio inaweza kikao cha tiba ya lugha.

Msichana mchanga mwenye miwani ameketi kwenye dawati akitumia mashine ya kuandika. Mwalimu au msaidizi anakaa kando yake akitabasamu. Kuna madawati mengine ya wanafunzi na ubao mweupe wa chaki darasani. Chumba hicho kinaonekana kama darasa lenye mwanga mkali kutoka dirishani.

Mwanamke na mtoto wako mezani wakishiriki katika mchezo wa kujenga na vizuizi. Mwanamke huyo anatabasamu akionekana kumfunza na kumsaidia mtoto. Mtoto huyo anashikilia kizuizi na anaonekana makini.

Darasani, mwalimu mwanamke amesimama mbele ya ubao mweupe uliyoandikwa. Wanafunzi kadhaa wameketi kwenye viti vyao wakisikiliza na kufanya kazi. Mwanafunzi moja amevaa shati la rangi nyingi na anaonekana akishiriki kikamilifu.

Mwalimu anamsaidia mwanafunzi kutumia darubini. Wanafunzi wengine pia wanatumia darubini na mimea. Darasa lina vifaa vya sayansi na sufuria za mimea, wanafunzi wanaonekana kujifunza kwa bidii.

Mtu mzima anakaa chini akisoma kitabu kikubwa cha hadithi kwa watoto wadogo. Watoto watatu wamemzunguka wakiwa wamekaa kwenye sakafu iliyojaa vifaa vya kuchezea. Mtoto mmoja madogo ameketi mapajani pake wengine wawili wakitazama kwa umakini, hii inaonyesha mazingira ya kufurahisha ya kujifunza na kucheza.

Mikono miwili ya mtoto imewekwa juu ya karatasi nyeupe yenye maandishi ya Braille . Vidole vinaonekana vikiguza mistari iliyo inuka ya maandishi. Mtoto huyo amevaa nguo ya rangi ya chungwa.